Hapa ni ndani ya mojawapo ya majumba ya shirika la huduma wa Kenya, shirika hili linapeana huduma za kiserikali kama vile kupeanana vyeti vya kuzaliwa na hata ya kufa na kadhalika.

Hapa tunaona jumba la shirika la Huduma Kenya, mojawapo wa majumba mengi nchini ambayo yanapeana huduma tofauti tofauti za kiserikari.

Hapa tunaona wafuasi wa Millicent Omanga, wakipeana miavuli ambayo ina picha ya mwanasiasa huyu ambaye anawania kiti cha uwakilishaji wa wanawake Nairobi , huku akiwania kuchaguliuwa kama mwakilishaji wa wanawake mbungeni .

Hawa ni mashabiki wa timu ya Kenya ya mpira wa raga, ambao wanafuraha wakiwa wamekuja kushabikia timu hii Yao ya Kenya katika mchwano huu.

Hapa tunaona mashabiki, wa timu ya Gor Mahia. Timu ya Gor Mahia ni timu ambayo inacheza katika ligi kuu nchini Kenya. Tunaona mashabiki akina dada hawa wa timu ya Gor Mahia.

Watu hawa watatu ni majaji wakuu nchini Kenya na jaji wa katikati ikiwa ndiye jaji mkuu na hapa wamevaa mavazi yao rasmi ya majaji na wakiwa wametabasamu.

Hapa tunaona mfuasi wa chama cha kisiasa cha KANU, akiwa amebeba kofia ambazo zina nembo ya chama cha KANU, ambacho ni cha Kenya, ikiwa na maandishi kura kwa Moi.

Hapa ni uwanjani ambapo kuna mchuano, wa mpira wa vikapu kati ya timu za kitaifa ya Kenya, na timu nyingine ambayo imevaa sare za rangi ya kijani kibichi.

Hapa ndani ya chumba kimoja ambacho, kimejaa wanachama wa chama cha PNU. Ambacho ni mojawapo wa vyama vya kisiasa nchini Kenya. Ushirika yao ukionekana kuinua mikono na kutabasamu kutokana na yale wanahutubiwa.

Hapa bilashaka ni katika mojawapo ya vituo vya shirika la huduma, shirika la huduma ni shirika la kiserikali ambalo hupeana huduma za kitofauti tofauti tofauti za kiserikali kama vile kujisajiri kwa kipande kujisajiri kwa vyeti vya kusaliwa na vyeti vinginevyo.

Hapa bila shaka ni uwanjani, na katika uanja huu Kuna mashabiki ambao wamekuja kushangikia timu zao za kitaifa katika mashindani ya mbio.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia. Timu ya Gor Mahia ni mojawapo ya timu kubwa nchini Kenya ambayo inashiriki katika ligi kuu nchini Kenya.

Hapa bila shaka ni uwanjani, na katika uwanja huu mashabiki wamejaa wakiwemo mashabiki wa timu ya Gormahia, timu ambayo ilishiriki katika ligi kuu ya Kenya katika mpira wa kabumbu.

Hapa ni ndani ya mojawapo ya vituo ya shirika ya Huduma. Shirika hili ni shirika la kiserikali na ndani ya kituo hiki, kuna wale wahudumu ambao wamevaa sare zao ambazo ni za rangi nyeupe na nyekundu na zikiwa na nembo za shirika lenyewe.

Hapa bila shaka ni uwanjani na ndani ya uwanja huu kuna mashabiki ambao wamejaa, wakikuja kushabikia timu zao hizi za wasichana ambao wanamenyana katika mpira wa vikapu na timu hizi zinashiriki katika ligi kuu nchini Kenya ya vikapu.

Hapa ni ndani ya chumba mojawapo ya shirika la huduma, shirika hili lashuduma ni shirika la kiserikali ambalo hupeana huduma za kiserikali kwa wananchi wa kenya kama vile kujisajili kipande, kupokea cheti cha kuzaliwa, na huduma nyinginezo nyingi

Hapa tunaona mashabiki wa timu ya Gor Mahia wakikimbia barabarani ,kuna wengine wako ndani ya gari wengine juu ya gari hilo wengine wakiwa wamedandi gari lenyewe.

Hapa ni uwanjani, mahali ambapo mchuano kati ya timu mbili unaendelea na hapa ni sehemu ambapo mashabiki wameketi, huku wakishangilia timu zao zikicheza.

Hapa bila shaka ni uwanjani, ni katika uwanja huu kuna mchuano wa kimataifa wa raga ambao unaendelea na mashabiki wamejaa katika uwanja huu kushabikia timu zao za kitaifa ikiwemo timu ya nchi ya Kenya.

Hapa tunaona kuna mashabiki watatu ambao ni mashabiki wa mpira wa raga, ambao wamevaa sare za za raga rasmi. Nyuma yao tunaona kuna mmoja ambaye amevaa sare ya Tusker na kuna mwingine ambaye hajavaa, anaonekana tu kuwa shabiki amevaa nguo za nyumbani.

Tunaona chumba ambacho kutokana na yale mapambo ambayo yako ndani yake ni chumba cha Huduma Center , ambacho kinaonekana kwamba ni kipya ndio kinafunguliwa kutokana na zile pambo ambazo zimeekwa hapo kama kuna vile baluni na vilevile kuna maua hapo kando, kuna wahudumu na kuna mtu mmoja ambaye anahudumiwa.

Hawa ni mashabiki wa timu ya AFC Leopards wakishabikia timu yao kwa furaha. AFC Leopards ni timu inayoshiriki katika ligi kuu nchini Kenya katika mpira wa kabumbu.

Hapa bila shaka ni ndani ya mojawapo ya kituo cha shirika la Huduma center, ambacho ni kituo cha kiserikali, na ambacho hupeana huduma za kiserikali, na kuna hadi afisa wa kiserikali ambaye amekuja kupata huduma hizo katika kituo hiki.

Hapa ni ndani ya mojawapo ya kituo cha shirika la huduma, shirika hili la huduma ni shirika la kiserikali ambalo linapeana huduma tofauti tofauti za serikali ikiwemo kujisajiri kwa vipande kupeana vyeti vya kusaliwa ikiwemo huduma nyinginezo.

Hapa ni nje ya jengo la huduma, shirika hili la huduma ni shirika la kiserikali na ambalo hupeana huduma za kiserikali kwa wananchi na kuna wananchi ambao wamepanga foleni ili kupokea huduma za shirika hili.

Hapa ni katika jumba ama afisi ambazo ziko katika ndani ya jumba la shirika la Huduma Kenya shirika ambalo hutoa huduma za kiserekali kwa wananchi zikiwemo kupokea vipande kamili vya nchi ya Kenya.

Hawa ni wanasiasa wa chama cha ODM, chama ambacho ni mojawapo ya vyama vikuu nchini Kenya wako mbele ya afisi zao huku wakiwahutubia wakenya.

Hiki bila shaka ni cheti cha kuzaliwa. Cheti hiki hupeanwa na serikali kwa wale watoto ambao wamezaliwa nchini Kenya ili kuweza kuwatambua kama wananchi wa Kenya.

Tunaona hapa mashabiki ambao kwenye viti zao uwanjani mashabiki wa timu mbili tofauti ambazo zinaonekana ni kama ni timu za mpira wa kandanda kutokana na yale mavazi ambayo yamevaliwa.

Hapa ni jukuani na katika jukwaa hili Bi. Martha Koome, ambaye ndiye jaji mkuu nchini kenya, yuko jukwaani akipeana hotuba yake kwa kikao ambacho ni cha sheria.

Hawa ni wachezaji wa timu ya KPA, KPA ni timu ambayo inashiriki ligi kuu nchini Kenya mpira wa vikabu wakiwa wanasherekea ushindi wao wa ligi wakiwa na mashabiki wa timu yao.

Hapa ni ndani ya mojawapo ya ofisi za huduma senta ,shiriki hili la huduma ni shirika la kiserikali ambalo upeana huduma za serikali kwa wakenya zikiwemo kujisajili kwa kipande cha Kenya.

Hapa bila shaka ni kiwanjani na katika kiwanja hiki kuna mashabiki wa timu ya Bandari, timu ambayo inashiriki katika ligi kuu nchini Kenya na wamekuja kiwanjani kushabikia timu yao ikichuana na timu nyingine.

Kuna picha ya mashabiki ambao wako kwenye uwanja, kuna wale ambao wanaonekana wenye asili ya Kiafrika wengine wazungu wanaonekana kushabikia nchi ya Kenya kutokana na zile bendera ambazo wazibeba yale mavazi ambayo yamechorwa dendera ya Kenya

Hapa tunawaona wafanyikazi watatu kutoka shirika la Huduma Centre. Huduma Centre ni shirika la kiserekali shirika hili linapeana huduma tofauti tofauti za kiserekali.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia. Timu ambao inashiriki katika ligi kuu nchini Kenya na wamo uwanjani kwa wingi ili kuweza kushabikia timu yao tukufu.

Hapa tunaona wachezaji wa timu ya shujaa, timu ya shujaa ni timu ya mchezo wa raga wakipokelewa na serikali hapo kwenye kituo cha kupanda ndege.

Hapa ni uwanjani, na katika uwanja huu tunaona mashabiki wakishangilia timu yao ya nchi ya Kenya, timu ya raga inawakilisha nchi ya Kenya katika mashindano kutokana na zile sare ambazo wamevaa.

Panaonekana ni mkutano wa serikali kutokana na afisa huyo wa serikali ambaye ako apa, mkutano huu unaonekana kutoa mafunzo kutokana jinsi vile watu wameketi wakielezewa na hao wahudumu na wengine wamepiga foleni kwenye hema hizi.

Hapa tunaona pasipoti, pasipoti ambazo ni nyingi ambazo ziko juu ya meza labda ziko katika kituo cha serikali ambapo pasipoti hizi hupeanwa kwa wakenya ambao wanazihitaji.

Hapa ni katika moja wapo ya mikutano ya kisiasa ambapo mwanasiasa huyu kwa jina Uhuru Mwigai kenyatta anamsalimia dada huyu, wote wakiwa wamejawa na furaha.

Hapa bila shaka ni uwanjani na tunawaona mashabiki wa timu ya Kenya ya Gor Mahia. Wakishabikia timu yao kwa shangwe na nderemo.

Hapa bila shaka ni katika ikulu kuu nchini kenya. Jaji mkuu akiwa na jaji wengine, wakimsikiliza Rais wa nne wa jamuhuri ya Kenya, Bw. Uhuru Muigai Kenyatta.

Hapa ni ndani ya shirika la huduma, shirika hili la huduma ni la kiserikali ambalo hupeana huduma tofauti tofauti za kiserikali kama vile kujisajili kipande, kupokezwa cheti cha kuzaliwa na hata cha kufariki.

Hapa ni ndani ya jumba. Katika jumba hili kuna mhudumu wa shirika la huduma centre ambalo ni shirika la kiserikali linalotoa huduma kadha wa kadha kwa wananchi wa Kenya.

Hapa ni ndani ya chumba cha Huduma Center. Huduma Center ni shirika la kiserikari, linalotoa huduma ni tofauti tofauti za kiserikari. Tunamuona hapa mtu mmoja ambaye anawahutubia wafanyikazi wanafanya kazi katika shirika hili. Labda kuwaelekeza kuhusu jambo fulani.

Hapa bila shaka ni uwanjani, na katika uwanja huu Kuna mchuano ambao ni mchuano wa Mpira wa vikapu unaoendelea kati ya timu hizi mbili za kina dada ambao wanashiriki katika ligi kuu ya vikapu nchini kenya

Hapa tunawaona majaji wakuu wa nchi ya Kenya wakihutubia wananchi wakiwa kwa pamoja wakiongozwa na jaji mkuu Bi. Martha Koome.

Hapa ni uwanjani katika uwanja huu kuna mashindano ya mbio ambayo yanaendelea na kuna mashabiki wengi ambao wamekuja kushuhudia na kuwasherehekea wale wanao shinda ama wanao shiriki katika mbio hizi.

Hapa bila shaka ni kiwanjani ambapo mashabiki wa timu ya mpira iitwayo AL-IZIZA wamekuja kuwashabikia timu yao ikicheza kiwanjani.

Hapa tunaona pasipoti inayomilikiwa na jamaa anayeitwa Joshua ambaye ni mkenya na pasipoti hii ni ya jamhuri ile ya Kenya, pasipoti hii inatumika wakati unaenda nchi za nje au ukitembea nje ya Afrika mashariki.

Hawa ni wachezaji wa timu mojawapo ya Kabumbu inaoshiriki katika ligi kuu ya Kenya wakiwa kwenye sherehe ya kutawaza kuwa washindi wa ligi kuu ya Kenya

Huyu ni mama na mama huyu bila shaka ni bi Martha Koome ambaye ndiye jaji mkuu katika serikali ya nchi ya Kenya na anaonekana kuwa hotubia wanahabari.

Hapa bila shaka ni mojawapo ya kituo cha huduma center ,na kituo hiki ni cha kiserikali ambacho hutoa huduma za kiserikali kwa wanainchi, na kuna wanainchi wengi ambao wamekuja kupokea huduma hizi za serikali katika kituo hiki cha huduma.

Hapa tunaona mashabiki ambao wamejaa uwanjani, na wanaonekana kushabikia wachezaji wa timu ya Kenya, kutokana na zile bendera ambazo wamezibeba ambazo ni bendera za nchi ya Kenya.

Hapa ni katika mojawapo ya mkutano wa kisiasa, mkutano huu ni unaendeshwa na chama cha Jubilee ambacho ni mojawapo ya vyama nchini Kenya na kuna kina mama ambao wanamskiza mwanasiasa huyo ambaye ni mama akiwahutubia kuuzia Sera za chama.

Hawa ni majaji wa nchi ya Kenya, akiongozwa na jaji mkuu Bi. Martha Koome, akiwahutubia wananchi katika ofisi za jaji mkuu.

Hapa ni ndani ya mojawapo ya vituo vya shirika la huduma Kenya. Shirika hili ni shirika ambalo ni la kiserikali na ni shirika ambalo linatumika kupeana huduma tofauti tofauti za kiserikali kama vile kujisajili kadi ya kitambulisho nchini Kenya.

Hapa ni ndani ya kituo mojawapo ya shirika la huduma Kenya .Shirika hili ni shirika la kiserikali ambalo linatumika kupeana huduma tofauti tofauti kwa wakenya ambazo hizo ni huduma za kiserikali.

Hapa ni ndani ya chumba cha shirika la huduma center shirika hili ni shirika ambalo ni la kiserikali na ambalo hupeana huduma kwa wananchi wakenya huduma zenyewe zikiwemo kama vile usajili wa vyeti vya kusaliwa kipande na kadhalika.

Hii ni jumba la huduma, ambapo Wakenya huenda kupokea huduma mbali mbali za serikari, kama vile kuchukua kipande, kuchukua leseni za kuendesha gari, na kadhalika.

Hapa ni ndani ya mojawapo ya kituo, cha shirika la Huduma kenya. Wahudumu wakiwa wameketi na kupata mafunzo, ya jinsi ya kuwahutubia wakenya, wanaokuja kutafuta huduma mbalimbali za kiserikali katika kituo hiki.

Hapa ni ndani ya kituo mojawapo cha shirika la huduma Kenya ambapo kuna wahudumu tayari kuhudumia wananchi ambao wamekuja kupokea Huduma za kiserikali kwa kuwa kituo hiki kinapeana huduma za kiserikali na chenyewe ni kituo cha serikali.

Hapa tunaona mazungumzo kati ya wanaume wawili, mmoja wao akiwa ni rais Uhuru Muigai Kenyatta, na mwenzake jaji mkuu David Maraga.

Tunaona kuna wachezaji hapa wa timu ya Bandari FC wanaonekana kuwa wenye furaha, hivi nikama mmoja wao amefunga goli amefunga bao.

Hapa bila shaka ni uwanjani na katika uwanja huu kuna mchuano wa mpira wa kambumbu ambao unaendelea kati ya timu hizi mbili Posta Rangers na timu ya Police, ambazo zinashiriki katika ligi kuu nchini Kenya.

Hapa bila shaka ni uwanjani na mashabiki wa timu ya AFC Leopard wamejaa kushangilia timu yao. AFC Leopard ni timu ambayo inashiriki katika ligi kuu nchini Kenya, kwa mpira wa kabumbu.

Hapa bila shaka ni uwanjani, na katika uwanja huu kuna mashabiki ambao wamekuja kushabikia timu ya kitaifa ya Kenya, ambayo inashiriki katika mchuano wa mpira wa raga wa kimataifa.

Hapa tunaona majaji watatu, ambapo ni sherehe ya kuapisha majaji na tunaona jaji huyu akila kiapo cha kuitumikia nchi ya Kenya ama mahakama ya Kenya kwa usawa na haki.

Tunaona mashabiki ambao wamejaa kwenye uwanja . Mashabiki wenyewe wanaonekana kuwa wa nchi ya Kenya kutokana na yale mavazi wamevaa . Kutokana na mavazi yenyewe wanaonekana kwamba ni mashabiki wa mpira wa kabumbu.

Naona mashabiki wakiwa wameketi uwanjani, tayari kushabikia timu yao. Na inaonekana ni kwamba ni timu ya raga kutokana na yale mavazi ya mashabiki wamevaa, zile sare za wachezaji wa raga ambao wameketi kushabikia timu yao.

Hapa ni kando ya barabara na kando ya barabara hii kuna uchafu ambao umetupwa hapa. Uchafu huu ambao ni uchafu wa karatasi zile za kubebea bidhaa, kuna nguo, kuna uchafu wa vyakula na kadhalika.

Hili ni jumba mojawapo ya shirika la Huduma Center. Shirika hili ni la kiserikari, na hupeana huduma za serikari kwa wananchi wa Kenya, huduma tofauti tofauti za kiserikari. Na inaonekana hapa leo katembelewa na naibu wa rais Rigathi Gachagua.

Hapa bila shaka ni uwanjani, katika uwanja huu kuna mchezo wa kandanda ambao unaendelea kati ya timu mbili na katika uwanja huu kuna mashabiki ambao wamejaa kwenye uwanja wakishabikia timu zao hizi zikiwa zinacheza.

Hawa ni mashabiki ambao wameketi ndani ya uwanja. Uwanja huu ambapo kuna mchuano wa kandanda unaoendelea. Mchuano ambao ni wa ligi kuu ya Kenya kutokana na yale mavazi ambayo baadhi ya mashabiki wamevaa.

Hapa bila shaka ni kiwanjani ambapo mchuano umekamilika na wachezaji hii wa timu ya Tusker wakiwashukuru mashabiki wao Kwa kuja uwanjani kuwashabikia mchuano huu. Tusker ni timu ambao inacheza katika ligi kuu nchini Kenya.

Hapa tunaona maafisa wa serikari, na wafanyakazi katika kituo cha huduma, wakimpokeza huyu bwana kipande chake ambacho kinaonekana ni kana kwamba ni cha Huduma Number, katika afisi za huduma.

Hapa ni uwanjani na tunaona wachezaji wa wanayoiwakilisha timu ya Kenya wanaonekana ni kama ni wachezaji wa timu ya vikapu kutokana na hizi sare ambazo wamezivaa.

Hapa ni moja wapo ya majumba mengi ambayo ni la shirika hili la Huduma Kenya , shirika ambalo ni la kiserekali ambalo hupeana huduma tofauti tofauti za kiserekali kama vile kuchukua kipande na kadhalika.

Hapa bila shaka ni uwanjani, katika uwanja huu kuna mjuano wa kambumbu ambao inaendelea Kati ya timu izi mbili moja ikiwemo Kagamega homeboyz na ingine ikiwa AFC leopards, timu ambazo zinashiriki ligi Kuu nchini Kenya na mashabiki wamejaa kushabikia timu zao,

Hapa ni ndani ya mojawapo ya vituo vya shirika la huduma. Shirika hili la huduma ni la kiserikali na ndani ya kituo hiki kuna wahudumu wanne na askari mmoja na kuna bwana mmoja ambaye amekuja kupata Huduma hizi za kiserikali ndani ya kituo hiki .

Tunaona ni mashabiki, kutoka nchi ya Kenya, ambao wanashabikia timu yao ya inayowakilisha Kenya katika mashindano ya raga, kutokana na zile sare ambazo mashabiki hao wamevaa, kwa vile ni sare za wachezaji wa raga.

Hapa ni uwanjani tunawaona mashabiki wa mpira wa kandanda au kambumbu wakisherehekea au wakishangilia timu Yao ya mpira ambayo kutokana na zile nembo ambazo ziko kwenye shati Yao ni timi ya FC Leopards. ambayo inatokea nchini Kenya katika ligi kuu ya Kenya.

Hapa ni katika uwanja, uwanja ambao unatumika kucheza mpira wa vikapu. Tunaona dada hawa wa timu mbili tofauti, timu ambazo zinashiriki katika mchuwano wa ligi kuu nchini Kenya ligi ya vikapu.

Hapa bila shaka ni katika kituo cha serikali ambapo wananchi huenda kupokea vyeti vya kusafiri almaarufu paspoti na tunaona mkenya mmoja ambaye ashapata huduma hiyo na kupokezwa cheti chake cha kusafiri.

Hiki bila shaka ni kituo moja wapo cha shirika la Huduma Centre, kituo hiki ni cha serikali na ambacho hupeana huduma tofauti tofauti za kiserikali kama vile kujisajili kwa vyeti vya kuzaliwa.

Hapa bila shaka ni kiwanjani mashabiki wapo wengi na wamejaa kushangilia timu yao ya nchi ya Kenya ambayo inawakilisha taifa letu katika mjuano wa raga wa kimataifa.

Huyu ni Rais wa tano wa nchi ya Kenya akiwa na mke wake kando yake katika sherehe ya kumuapisha hili awe Rais.

Hapa ni uwanjani ambapo kuna mchuwano wa mpira wa vikapu, kati ya timu za ya kitaifa, ikiwakilisha nchi ya Kenya katika mashindano haya na timu nyingine ambayo imevaa sare nyeupe.

Kuna askari wa kike na wahudumu watatu. Askari huyu anaonekana kupokea huduma kutokana na huyu mmoja ambaye anaonekana kutabasamu akipeana huduma kwa askari huyu wa kike.

Hapa ni uwanjani, na kuna mashabiki ambao wamejaa furifuri uwanjani, kushabakia timu zao. Inaonekana kwamba ni mpira wa kabumbu kutokana na zile sare ambazo mashabiki hao wamevaa.

Hapa ni uwanjani ambapo kuna mchuano wa mpira wa kambumbu unaendelea katikati ya timu hizi mbili zinazoshiriki katika ligi kuu nchini Kenya na tunaona mashabiki wamejaa uwanjani ili kuweza kupata fursa ya kushabikia timu zao.

Hapa tunaona nembo na jina la chama mojawapo nchini Kenya chama cha kisiasa chama ambacho ni cha Jubilee tunaona nembo yake ambayo ni ya njiwa ambaye amebeba kijiti Fulani.

Hapa bila shaka ni uwanjani ambapo kuna mchwano wa kananda unaoendelea, mchwano huu ni wa kati wa timu mbili ambazo zinashiriki katika ligi kuu nchini Kenya na uwanjani pamejaa mashabiki ambao wamekuja kushabikia timu zao zikicheza.

Huu ni mchuano unaoendelea, mchuano wa voliboli kati ya timu hizi mbili unaona katika uwanja huu kuna mashabiki ambao wamekuja kushabikia mchuano huu unaoendelea.

Hapa ni ndani ya mojawapo ya kituo cha shirika la huduma, shirika la huduma ni shirika la kiserikali ambalo hupeana huduma tofauti za kiserikali kama vile kujisajiri kipande kupeana vyeti vya kusaliwa ikiwemo huduma zingine nyingi za kiserikali.

Hapa ni ndani ya chumba mojawapo ya shirika la huduma. Shirika hili ni la kiserikali ambalo hupeana huduma za kiserekali kwa wanainchi na ndani yake kuna wateja wengi ambao wamekuja kupata huduma hizi, wakipokelewa na wahudumu hawa wa shirika hili.

Hapa tunaona mwanasiasa kwa jina Kalonzo Musyoka, akiwa na wafuasi wake , hao wanasiasa wenza , ambao wamebeba mabango ya jina lake , na rangi ya chama chake.

Huu ni mchuano wa mpira wa vikapu, mchuano wenyewe unaonekana kwamba ni mchuano wa mazoezi kutokana kwamba sare wamevaa sare ambazo zinafanana ni mazoezi yale ambayo wanafanya kina dada hawa ambao wanacheza mpira wa vikapu.

Hapa ni katika mojawapo ya machumba ya kiserikali na katika chumba hili linashughulika na shughuli za kupeana pasipoti kwa wakenya ilikuwawezesha kusafiri katika nchi za nje.

Hapa ni uwanjani na katika uwanja huu tunaona kuna mpira wa kandanda ambao unaendelea, mchuano huu kati ya timu hizi mbili ambao ni timu zinazoshiriki katika ligi kuu nchini Kenya na uwanjani kumejaa mashabiki ambao wanashangilia timu zao.

Hapa tunamwona jaji mkuu wa nchi ya Kenya David Maraga akiwa na msaidizi wake alafu vile vile tunamwona rais Uhuru Kenyatta akiwa na mke wake katika sherehe ya kuapishwa kwake kuwa rais.

Huu ni mchuano wa mpira wa kadanda au kambumbu, unao chezwa kati ya timu hizi mbili za kitaifa, kwa kuwa tunaona nahotha wa kenya Michael Olunga akijaribu kuwapita mabeki hao wa timu hii nyingine ambayo niya ngamboa, huku nyuma yao kuna mashambiki ambao wanawashangilia wachezaji wao.

Hapa ni katika shirika la Huduma Center. Shirika la Huduma Center ni mojawapo wa shirika ambazo ziko chini ya serikari. Na hapa tunamuona waziri, akiwa na mhudumu mmoja wa shirika hilo la Huduma Center.

Hapa ni uwanjani na katika uwanja huu kuna mchuano unaoendelea, mchuano wa kandanda au kambumbu na tunaona mashabiki hao ni wa timu ya Tusker ,timu hii inashiriki katika ligi kuu nchini Kenya.

Hapa ni ndani ya kitu mojawapo ya shirika la huduma Kenya. Shirika hili ni shirika la kiserikali na ni shirika ambalo hutumika kupeana huduma za kiserikali ambazo ni nyingi.

Hapa ni katika mojawapo ya machumba ya shirika la huduma senta , shirika ambalo hupeana huduma za kiserekali ,ndani ya chumba hiki kuna wahudumu wawili wa shirika hili wakiwa tayari kuhudumia wananchi.

Hapa ni ndani ya moja wapo ya kituo vya shirika la huduma, shirika la huduma ni shirika la kiserikali na ambalo hutoa huduma kwa wanchi wa kenya, huduma ambazo ni za kiserikali na ndani ya kituo hiki kuna wahudumu wa shirika hili tayari kuhuduimia wananchi ambao wamekuja kutafuta huduma ndani ya shirika hili.

Apa bila shaka ni ndani ya mojawapo ya vituo vya shirika la huduma, shirika ambalo linapeana huduma za kiserikali Kwa wananchi wa kenya, ndani ya chumba hiki kuna muhudumu mmoja ambaye amevaa barakoa akimhudhumia bwana huyu ambaye amekuja kutafta huduma katika shirika hili.

Bila shaka hapa ni katika chumba cha serekali cha Huduma Centre .Ndani ya chumba hiki tunawaona wahudumu wa Huduma Centre na wale wakenya ambao wamekuja kupata huduma za serekali katika afisi hii ya kiserekali ya Huduma Centre.

Hapa ni ndani ya moja wapo ya vituo vya shirika la huduma, shirika hili la huduma ni shirika la kiserikali na ambalo hupeanana huduma za kiserikali kwa wananchi wa kenya na ndani ya kituo hiki kuna wale wahudumu wa shirika hili ambao wanaelekeza wale wageni ambao wamewatembelea kuonyesha jinsi huduma zinapeanwa katika kituo hiki.

Hapa ni ndani ya mojawapo ya vituo vya shirika la huduma. Shirika hili la huduma likiwa ni shirika la kiserikali na ambalo hupeana huduma za kiserikali kwa wanainchi wa Kenya. Na katika kituo hiki, kuna wale wahudumu wa shirika hili wakipeana huduma kwa ambao wamekuja kutafuta huduma zenyewe.

Hapa tunaona kuna watu ambao wamekuja kupokea huduma, kutoka kwa wahudumu wa shirika la Huduma Kenya kutokana na zile sare ambazo wamezipeana . Huduma hizi huwa ni za serikari kwa sababu shirika lenyewe ni la kiserikari na linapeana huduma za kiserikari kwa wananchi.

Hapa ni ndani ya chumba cha shirika la huduma, shirika ambalo ni la kiserikali, na ambalo hutia huduma kadha wa kadha kwa wananchi. Huduma zenyewe ambazo ni za ni kiserikali kama vile kujiandikisha kwa vieti ya kuzaliwa na huduma nyinginezo.

Huu ni mchuano wa mpira wa kandanda au kabumbu kwa jina lingine , tunaona wachezaji wa hizi team mbili ambao wanawania mpira huu team moja ikiwamo team ya KDF alafu kuna mashabiki walio kuja uwanjani japo ni wachache kushabikia timu zao.

Hapa bila shaka ni kiwanjani na Kuna timu hii ambayo ni ya mpira ama timu ya kandanda ambayo inashiriki katika mazoezi, timu hii inashiriki katika ligi kuu ya nchini kenya

Hivi bila shaka ni vipande, na vipande hivi ni vya jamhuri ya Kenya, na ni vipande ambavyo hupeana na serikali kwa wananchi ili kuweza kuwatambulisha kama wananchi wa taifa la Kenya.

Hapa tunawaona wachezaji wa timu ya KDF, ambapo nyuma yao kuna basi, na ukuta ambao umechorwa rangi za bendera ya Kenya. Wanaonekana kupewa mawaidha, ama wanazungumziwa na mtu fulani.

Hapa bila shaka ni uwanjani na katika uwanja huu kuna sherehe ya kuapisha, sherehe ya kuapisha hii ni ya kumuapisha rais na rais ambaye anaapishwa ni rais Uhuru Mwegai Kenyatta.

Hapa ni ndani ya mojawapo ya chumba za shirika la huduma, shirika hili na kisirikali ambalo ni limetembelewa na waziri kukagua zile huduma za kiserikali ambazo zinapeanwa katika kituo hiki.

Hapa tunamwona jaji mkuu akiwasalimu watu ambao wanaonekana ni labda ni maafisaa wa serikali wako katika chumba , chumba fulani hivi.

Hapa ni ndani ya mojawapo ya vituo vya shirika la Huduma ambalo ni shirika la kiserikali na ambalo llinaloleana huduma tofauti tofauti za kiserikali, ndani ya shirikaa hili kuna wahudumu wa shirika hili ambao wameketi tayari kuhudumia wananchi.

Hapa ni katika mkutano wa kisiasa, na katika mkutano huu kuna wanasiasa kadhaa ambao wamehudhuria mkutano huu wa chama mojawapo nchini Kenya.

Hapa ni katika mojawapo ya mashirika ya kiserekali ambapo wakenya hupata huduma za kujisajili na kupata pasipoti ambazo zitawasaidia katika kusafiri nje ya nchi.

Hapa ni katika mojawapo ya ofisi katika shirika la huduma, shirika hili la huduma ni la kiserikali ambalo hupeana huduma kadha wa kadha za kiserikali kwa wananchi tunamwona naibu wa rais akimpongeza mama huyu cheti.

Hapa bila shaka ni uwanjani ambapo kuna mchuano wa mpira wa kandanda kati ya timu mbili ambazo zinashiriki ligi kuu ya Kenya, moja wapo ikiwa timu ya AFC Leopards na kwenye uwanja mashabiki wamejaa kushabikia timu yao.

Huu ni mchuano wa mpira wa kandanda kambumbu kati ya timu mbili katika ligi kuu nchini Kenya , na timu hizi ni ile timu ya FC Leopards na wenzao wa Gor Mahia tunaona vile vile mashabiki wao wapo kiwanjani kushabikia timu zao.

Hapa tunaona wahudumu wanne katika chumba cha huduma centre. Mmoja yuko na karatasi na mwingine ako mbele ya vipande alafu wengine wawili tunaona wakibofya tarakilishi zao.

Hapa ni katika sherehe ya kuapishwa kwa maafisa wa serekali na katika sherehe hii ni sherehe ya kuapisha majaji wakuu watakaotumikia nchi ya Kenya.

Hapa bila shaka ni uwanajni, uwanja ambao umejaa mashabiki na mashindano yenyewe ni ya mbio ambapo kuna wakimbiaji watatu ambao wanaiwakilisha Kenya katika mashindano haya ya kimataifa.

Hapa ni ndani ya jumba mojawapo la Huduma Kenya ambalo, ni shirika ambalo linapeana huduma za kiserikali kama vile kujisajili kwa vyeti vya kuzaliwa, kipande na kadhalika na ja ni shirika la kiserikali.

Tunaona hapa ni majaji ambao wanonekana kuhidhinishwa, kufanya kazi katika koti, wakipokea salamu kutoka kwa rais wa Kenya, akiwa ameandamana na jaji mkuu, na waziri.

Hapa ni ndani ya mojawapo ya vituo ya shirika la huduma. Shirika hili la huduma ni la kiserekali ambalo hutoa huduma mbalimbali za kiserekali kama zile kuwasilisha vyeti vya kuzaliwa, kipande, na huduma nyinginezo za kiserekali.

Hapa bila shaka ni uwanjani ambapo mashabiki hawa watatu ambao wamejawa na furaha huku wakipiga picha tayari kushabikia timu ya kitaifa ya Kenya inayowakilisha Kenya katika mchuano wa raga ya kimataifa.

Bwana huyu ni waziri wa elimu, Bwana Migosi ambaye yumo katika sherehe ya kumwapisha rasmi ili aweze kuanza kazi yake ya uwaziri katika serikali ya Kenya.

Hapa ni nje ya majengo ya mahakama na katika sehemu hii kuna wale watu ambao wanaonekana kutabasamu. Jaji mkuu, Bi Martha Koome, anaonekana kupokezwa kitabu fulani hapa na bwana huyu ambaye ametabasamu.

Hili ni shirika la kiserikari, almaarufu Nyayo, ambapo watu wamekuja kupata huduma kama vile za kuchukua pasipoti, ndizo ziwawezeshe kusafiri katika nchi za ng'ambo.

Hapa bila shaka ni uwanjani ambapo mashabiki hao wa timu ya Gor mahia wamejaa kwa uwingi, tayari kuishabikia timu yao, timu ambayo inashiriki katika ligi kuu ya nchini Kenya katika mpira wa kandanda.

Hiki ni kituo ambacho kinaendeshwa inapeana huduma zinazopatikana katika shirika la Huduma Centre ambalo shirika hili hutoa huduma za serikali kwa kuwa shirika lenyewe ni la serikali na hapa tunaona mojawapo wa mhudumu akipeana huduma hizi kwa wananchi waliopanga foleni.

Hapa bila shaka ni uwanjani na katika uwanja huu, kuna mashabiki ambao wamejaa kwa wingi tayari kuishabikia timu yao ya kitaifa ya Kenya, inayowakilisha Kenya katika mchwano ya kitaifa.

Hapa tunaona kituo ambacho kinapeana huduma kutokana na shirika la Huduma Center. Tunaona wafanyakazi wa shirika la Huduma Center, wakipeana mojawapo ya huduma, ambazo hupeanwa na serikari kwa sababu shirika hili ni la kiserikari ambalo linapeana huduma za kiserikari.

Hapa tunaona mwananchi ambaye amekuja, kupokea za serikali, kutokana na ile nembo ambayo iko kwenye kijikaratasi hiki, nani kana kwamba amekuja kupokea huduma za kupokea pasipoti, akiwa ameketi akingoja kuhudumiwa.